Wachezaji wa timu ya mpira wa mguu wakiwa katika hali ya shangwe na furaha. Kubwa baada ya kushinda kombe. Wamevalia jezi ya rangi kijani na majano huku wakiwa wanasherehekea ushindi wao.

Bango kutoka kwa idara ya mahakama ya Kenya, likiwa na maandishi state of judiciary and administration justice . Inamaanisha hali ya sasa ya mfumo wa mahakama na usimamizi wa haki ya njia.

Kituo rasmi cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi, kama vile usajili wa vitambulisho, huduma za NHIF na nyinginezo. Mbele ya ofisi kuna watu mbalimbali, wamesimama wakisubiri kuhudumiwa.

Watu wengi wakiwa wamesimama kwenye foleni nje ya jengo linaloonekana kuwa ni kituo cha huduma za afya. Wengi wao ni wanawake na watoto wakiwa wamebeba makaratasi kwa mkononi mwao.

Wanaume waliovaa sare za mchezo zilizoandikwa KDF, inaonekana wakiwa katika hali ya mazoezi au mashindano maalum ya kijeshi. Sare hizi zinaonyesha kuwa, wao ni wanajeshi wa jeshi la ulinzi la Kenya.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ya heshima wengi wao wamevalia majoho yenye rangi tofauti nyekundu, kijani na samawati yanayodhihirisha kuwa ni viongozi wa mahakama au maafisa wa serekali katika hafla maalum.

Mtaro mkubwa uliochimbwa kando ya barabarani ambao umejaa maji ya mvua na takataka nyingi. Udongo uliotolewa wakati wa uchimbaji umewekwa pembeni ya mtaro huo.

Mwanariadha akifanya kuruka mbali katika uwanja wa mchezo, amekuwa hewani akionyesha nguvu na ustadhi mkubwa katika mchezo huo. Majaji na waangalizi wameketi pembeni wakifuatilia kwa makini hatua hiyo.

Mashambiki wa timu ya Bandari Fc wamekusanyika kwa ushangwe na nderemo, wakionyesha ushambiki wao kwa unguvu. Wamevaa mavazi ya rangi samawati na kushika mabango pamoja na bendera ilioandikwa Bandari Fc .

Tukio la kihistoria la kuapisha kwa rais mpya wa Kenya Wiliam Samoei katika uwanja wa Kasarani. Rais anaapa uku akiwa ameshika bibilia akiongozwa na jaji mkuu aliyevalia mavazi rasmi ya kimahakamani.